Picha hii inaonyesa pale ambapo watu wanajiandikisha vitambulisho, na kuna wale wanaandikisha wakiwa wameketi katika ukumbi ama hema maalum. Ambapo inaonyesha ni watu wa najishugulisha katika kujiandikisha vitambulisho na vile vile mkopo wa Helb, Helb loan . Na wengine wakiwa wamepanga foleni naa.

Upande wa mbele wa picha kuna dawati kubwa ambalo limewekwa katikati mwa chumba hiki ambapo kuna maandishi yaliyokolezwa kuonyesha kwamba huduma ambaye inatolewa hapa ni mawasiliano na kuna wahudumu ambao wamekaa nyuma la hili dawati na wanaonekana kwamba wanashughulika kwa kutumia kompyuta na nyuma yake kuna viti vya kuegemeza.

Picha hii inaonyesha watu ambao wamepiga foleni ambao wamekuja katika kituo cha kupokea pasipoti au hati ambayo inatumika katika usafiri nje ya nchi na vile vile hata ndani ya nchi na kuna wale ambao wanawapokeza wale ambao wako katika chumba hiki cha maapokezi.

Upande wa mbele kuna ujumbe wa jamii ya wasakaji au mashoga au wale ambao wamebadilisha jinsia au wale ambao wana jinsia zaidi ya moja na ujumbe huu unaonekana kutoka kwa mahakama kuu ya Kenya ambapo nyuma yake yaonyesha majengo rasmi ya mahakama kuu.

Upande wa kushoto wa mbali ni jaji Njoki Ndungu wa Mahakama makuu, naibu wa rais aliyetimuliwa mamlakani Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Judge Philomena Mwilu pamoja na Mheshimiwa David Maraga ambaye alistaafu kama Jaji Mkuu.

Hiki ni kikosi cha majeshi ya ulinzi wa kenya ambao wamevaa sare ya nyeupe ikiwa na rangi nyekundu katika maandishi na soksi nyeupe. Inaonekana kwamba wako tayari kwa shughuli za mchezo wa mpira wa miguu na vilevile pale nyuma tunayo basi au gari ambalo linaonekana kwamba liliwasafirisha.

Inaonyesha mfuasi wa jinsia ya kike ambayo wameshika bendera ambayo ina nembo ya timu au klabu cha bandari FC ambayo ni timu nchini kenya na nyuma pale tunao kundi mkubwa wa mchezo na vilevile kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa ni wafuasi au wachezaji ambao wako uwanjani.

Kitambulisho kinaonyesha kwamba huyu ana uraia wa Kenya kwa jina Joshua. Yale maelezo ambayo yamefichika yameweza kufutika kwa rangi nyeusi na vilevile kitambulisho hiki kinaonyesha kwamba ameugua au ako na hali ya usonji.

Wachezaji wanne katika timu mbayo inayoonekana ni ya upinzani wamevaa jezi la rangi ya manjano na blue na wanaonekana kumzingira yule ambaye ni mshambuliaji ambaye amevaa jezi la rangi nyekundu katika shughuli ya kumkaba na nyuma yake kuna umati kubwa unaoonekana kushangilia mechi hii.